Vijana wachapakazi wakiendelea kufanya kazi kauli ya 'mchumia juani hulio kivulini' wakiendelea na zoezi la kushusha mbolea hizo ambazo zimewekwa kwenye vifungashio maalumu hii inatumika katika kukuza mimea na kuifanya ikue vizuri lakini pia kuimarisha rutuba ya udongo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limepangilia dawa hizo kwenye mpangilio maalumu na mzuri katika rafu ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza pale wateja watapokuja na kuchagua dawa kulingana na mahitaji yao.

Dawa maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuua kupe na wadudu wengine wanaosumbua wanyama wanaofugwa majumbani kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo, na ngamia na wanyama wengineo, ili kuweza kuwafanyia wanyama hawa waweze kuwa salama kuepukana na wadudu hao.

Mwanamke mfanyabiashara anayejishughulisha na shuhuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea. Akiwa tayari amekwisha fungua duka lake na kuzipangilia dawa hizo katika mpangilio maalumu, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza pale mteja atakapokuja kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Mfuko maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kubeba mboji ya asili, inayotarajiwa kuimarisha na kuifanya mimea na kuifanya ikue vizuri; lakini pia kuhakikisha udongo unakuwa na rutuba hivyo kuhakikisha eneo hilo linazaa mazao mengi katika ukuaji wake.

Duka linalo jishuhulisha na shuhuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, zikiwa dawa hizo zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakao muwezesha mteja kuweza kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake na kuzipangilia dawa hizo katika mpangilio mzuri na maalumu ili kumrahisishia zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja na kuchagua dawa kulingana na uhitaji wao.

Mwanamke mkulima anajishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara akiwa shambani, akiendelea kukagua na kufanya tathmini ya kuhakikisha shamba lake linampatia mazao mengi, yatakayomuwezesha kupata faida kubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwe kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara ,ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa ni ishara ya kuweza kuzaa vizuri na kumpatia mkulima wake faida kubwa hapo baadaye.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha biashara cha zao la ndizi, wakiwa shambani shamba lililozungukwa na migomba mingi wakiendelea kuihudumia, ili kuifanya migomba hiyo iweze kuzaa vizuri na kuipatia mazao mengi yatakayo wanufaisha wakulima hao hapo badae.

Sehemu ya shamba kubwa ililoandaliwa kwajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara kikiwa na mimea ambayo inaendelea kukua na kustawi vizuri, mimea hii inatarajiwa kuzaa mazao mengi yatakayo muwesheza mkulima wake kupata manufaa makubwa apo baadae.

Mkulima anayejishughulisha na shuguli ya kilimo cha kibiashara, akiwa shambani akiwa anaithaminisha na kukagua mimea yake tayari imeshazaa mazao yake vizuri, ili aweze kufanya tathimini ya mapato juu ya shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna ndizi hizo wakiendelea kuziweka katika vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo.

Zao la kibiashara la vitunguu, lililovunwa vizuri na kukusanywa eneo hili, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili liweze kuuzwa, ili mkulima wake aanze kupata manufaa yatokanayo na shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna nyanya hizo, tayari wakiendelea na zoezi la kuzifungasha kwenye vyombo maalumu waloviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo, ili waweze kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni waweze kuziuza.

Mkulima anayejihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara akiendelea na zoezi la kuvuna mazao yake, ambayo tayari yamekwisha komaa kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali ili kuweza kukuza mapato yake.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la hoho, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuzivuna hoho hizo na kuziweka kwenye mifuko maalumu aliyoiandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojishighulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea kukagua mazao yao, na kupiga tathimini namna gani wanaweza kuangalia kufikia malengo yao waliojiwekea.

Mwanaume mkulima wa zao la kibiashara linalofahamika kama kahawa, akiendelea kukagua ubora wa kahawa hizo zinazopatikana katika shamba lake aliloliandaa mahususi kwaajili ya kufanikisha zoezi hilo, ili aweze kupata manufaa makubwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa wakiendelea na zoezi la kuzikusanya kahawa hizo vizuri baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuzivuna, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili kuweza kuuzwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao haya ambayo tayari yamekwishakomaa vizuri, na kuyaweka kwenye vyombo maalumu alivyoviandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao la tikiti, akiwa shambani akiendelea na zoezi la kuvuna matikiti hayo ambayo tayari yamekua na kustawi vizuri, yakiwa makubwa. Zao hili linatarajiwa kumpatia manufaa makubwa hapo baadaye.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao la viazi, wakiwa kazini wakiendelea kuvuna zao hilo kwa ajili ya kuandaliwa vizuri kupelekwa katika eneo la uchakataji, kisha kuweza kupelekwa sokoni na waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Sehemu ya shamba kubwa lililozungukwa na migomba, lililotumika kwaajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la ndizi. Likiwa limezaa vizuri kabisa na kumpa ishara njema mkulima wake ya kupata mazao mengi kupitia shamba hilo na hivyo kunfaika hapo baadae.

Wakulima wawili wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara wakiendelea kushauriana na kupeana tathimini fupi, itakayowezesha kupata mazao mengi na hatimaye faida kubwa kupitia shamba lao hilo ambalo wameshirikiana kuliendesha.

Shughuli za kilimo cha kibiashara za zao la viazi zikiwa zimefika tamati baada ya kuhitimishwa kwa zoezi la kuvunwa na kufungashwa katika mifuko maalumu, kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili manufaa yake yaanze kuonekana.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuikusanya kahawa hiyo, baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia kazi hiyo.

Shamba maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mihogo, likiwa tayari limekwisha vuna, na mihogo hiyo ikiwa imewekwa kwenye mifuko maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa, ili mkulima wake aanze kupata manufaa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi na kutumia zana mbali mbali kuweza kufanikisha zoezi la kuliandaa shamba hilo ambalo linatarajiwa kuweza kuwapatia mazao mengi hapo baadaye yatakayo wanufaisha sana.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo baada ya kuwa wamehitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibishara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvifungasha kwenye mifuko maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa na kwenda sokoni ili ziweze kuuzwa.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, likiwa limezaa vizuri tayari kwa ajili ya kuanza kumpa matumaini mkulima wake kuonyesha dalili ya kupata mazao mengi na faida kubwa kutoka shambani kwake.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, na kuvifungasha kwenye mifuko maalumu waloandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kusafirishwa.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo sehemu moja baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi wakiwa shambani wakiendelea kufanikisha zoezi la kuvuna mazao hayo, baada ya kuwa yamekwishakomaa vizuri kwa ajili ya kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuvitia kwenye ndoo walizoandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo kwa uwepesi na urahisi.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha a zao la mahindi, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao hilo. Tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Mwanaume mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, akiendelea kukusanya nanasi hizo baada ya kukamilisha zoezi la kuzivuna, tayari kwaajili ya kusafirisha na kupelekwa sokoni ili aanze na kunufaika kupitia shughuli hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo, baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo na kuviweka kwenye vyombo maalumu na kuviandaa kwa ajili ya kuweza kukamilisha zoezi hilo.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi. Akiendelea kuvuna mazao yake hayo, ambayo tayari yamekwisha fikia kiwango na umri wa kuweza kuvunwa. Tayari kwa ajili ya kuanza kunufaika kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa wameshamaliza zoezi la kuzivuna nyanya hizo ambazo zimekwisha komaa na kuiva vizuri, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea kukagua mazao yao hayo katika shamba hili walilolipanda na kuangalia namna gani wanaweza kufanya ili waweze kupata mazao mengi zaidi, kupitia shamba lao hilo na hivyo kukuza wigo wa mapato yao.

Wakulima wa zao la kibiashara linalofahamika kama nanasi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo baada ya kuwa limekishwa komaa na kuiva vizuri, wanaliweka katika vyombo maalumu ambavyo wameviandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha shughuli za kibiashara cha zao la pilipili, akiendelea na zoezi la kuvuna zao hili, ambalo limekwisha komaa ili kuweza kufikisha malengo yake na kuhakikisha anajipatia kipato kilichokuwa kikubwa kabisa.

Shamba lililotumika kwajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu likiwa tayari limekwisha zaa matunda mazuri na lishavunwa, vitunguu hivyo vikiwa vimekusanywa tayari kwajili ya kurahisisha zoezi la usafirishaji na kisha kupelekwa sokoni ili viuzwe na kuanza kutoa manufaa.

Mkulima anajishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu akiendelea na zoezi la kukusanya vitunguu hivyo baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuvuna vitunguu, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kisha kuweza kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia biashara yake hiyo.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao hilo tayari kwa ajili ya kuliandaa na kisha kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua mimea yake ambayo anatarajia impatie mazao mengi na yaliyokuwa bora kabisa yatakayomwezesha kupata manufaa na mafanikio makubwa kupitia shughuli yake hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, wakiwa tayari wamekwisha fungasha kwenye vyombo maalumu waloviandaa kwaajili ya kuwekea nyanya hizo, baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuzivuna, tayari kwa ajili ya kusafirisha na kisha kuweza kupeleka, sokoni ili watu waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiwa kazini wakiendelea kuvuna zao hilo ili waweze kuliandaa vizuri na kisha liweze kupelekwa sokoni waanze kunufaika kupitia shughuli yao hiyo.

Wakulima wakiwa shambani wakiwa tayari wamekwisha valia mavazi yao ya kazi, wakitumia zana kuweza kuliandaa shamba hili. Wanaotarajia kulitumia kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kilimo, ili waweze kupata manufaa makubwa kabisa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. Njia hii waliyotumia wakulima hawa inatarajia kuwawezesha wakulima hawa kuendesha shughuli zao bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote

Sehemu ya ardhi iliyotumika na wakulima kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa kabisa. Inahusisha mifumo ya umwagiliaji itakayowawezesha wakulima hao kuendesha shughuli hizo bila kutegemea mvua.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha kibiashara cha mihogo, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna mihogo hiyo na kuitia kwenye mifuko maalumu waliyoiandaa kwaajili ya kuweza kukamilisha zoezi hilo. Tayari kwaajili ya kuweza kusafirisha kupeleka sokoni.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi wakiwa shambani, wakiendelea kufanikisha shamba lao hili ambalo walipanda viazi hivyo linawapatia mazao mengi yatakayowezesha kukua kibiashara yao hiyo.

Shamba kubwa kabisa lenye mimea iliyokua na kustawi na kunawili vizuri, iliyo andaliwa na wakulima wanao jishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara. Eneo hili linatarajiwa kuwapatia wakulima hao faida kubwa kabisa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo: cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomsaidia mkulima kuendesha shughuli zake takika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa na wakulima kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Huu ni mfumo wa kilimo ni nzuri na umeozesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalam na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Trekta iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea yaliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri, vizuri iliiooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa, wa kitaalamu, na kiteknolojia zaidi, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi za kilimo ni nzuri na zinazomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo hilo.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli ya kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kitaalamu na wa kiteknolojia zaidi unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ni nzuri inamuwezesha mkulima mkulima kufanya ghughuli zake katika kila eneo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake, bila kutegemea na wala kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kulima, wakitumia njia za kisasa za kitaalam na za teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na zoezi la kulima akitumia njia za kisasa, za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi ni nzuri zinazomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika sehemu yoyote.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kiilmo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli zake za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ni nzuri na humwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na chakitekenolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na umuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na muhimu katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kisaikolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri na kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayimwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Sehemu ya shamba kubwa yenye mimea mizuri iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachousisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendekaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali za eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi za kilimo ni nzuri, zinazomwezesha mkulima kufanya shughuli zake bila kutegemea na wala kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa zaidi unaohusisha matumizi ya mashine mbali mbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu ni mzuri kwani unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea ilikua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika sehemu yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea na wala kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyo oteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zinazohusisha mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo ni nzuri inamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hiyo ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa na teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri na humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na wa kiteknolojia; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia. Unahusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri na humuwezesha mkulima, kuwndesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha ki teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuri zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu, na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ni nzuri na humuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wawili wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hizi ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa nazo kitaalamu na za teknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hizi za kilimo ni nzuri zinazomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mashine maalumu iliyoandaliwa ili iweze kutumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Matumizi ya mashine hizo ni mazuri yanayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi katika eneo lilizongukwa na uoto wa asili, unaokusanya miti pamoja nyasi zilizokua na kustawi vizuri zilizopea kwa rangi ya kijani kibichi.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia za kisasa na madhubuti zaidi na za kisasa zaidi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja miti iliyokua na kustawi vizuri.

Zoezi la ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo likiendelea, samaki hao wakiwa wamewekwa katika chombo maalumu kitakachowafanya samaki hao wajihisi wapo katika mazingira rafiki ya nyumbani kwao walipozoea kufanya maisha, kwa kuwekewa vitu mbalimbali vitakavyowafanya samaki hao wajihisi wapo nyumbani.

Miche ya miti mbalimbali iliyopandwa vizuri na inatarajiwa kutumika katika zoezi la kupanda na kukuza misitu, ili kupunguza idadi ya madhara na hupatikana na wale wanaojishughulisha na shughuli ya kukata misitu kwa ajili ya kuendesha shughuli zao.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asilia cha maji, kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi ndefu pamoja na miti iliokuwa na kustawi vizuri, iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi. Anga linalodhihiri katika eneo hili linazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee inayopendeza.

Kundi lililo kusanya mwanume mmoja na wanawake watano, wakiendelea kufanyia kazi kampeni ya kupanda miti, ili kuhakikisha mazingira yaliyozungukwa na uoto wa asili yanazidi kuongezeka, ijapokuwa watakuwa wamepanda miti hiyo ili kuimarisha mazingira na kurudisha afya ya mazingira.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na kilimo cha kitaalamu na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua, na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri ilioteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbali mbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mmea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mwanaume mkulima akiendelea kuihudumia mimea yake iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha haidroponi; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kitaalamu na za kisasa za kilimo cha haidroponi, kinacho husisha matumizi ya maji yaliyo tiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea; bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia. Kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo kinachofahamika kama kilimo cha kihaidroponiki.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu nachoki teknolojia zaidi cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusishwa matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi nakunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na kitaalamu cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiw virutubisho muhimu katika mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu cha kihairoponiki, kinachohusisha na matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali vya muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, wenye rangi ya kijani kibichi, ulioteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo na virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotua virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyootesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima aliyeotesha mimea yake ambayo imekua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia cha kihaidroponi, kinachousisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vya kisasa, vilivyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyo kua kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha "hydroponic", kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea imekuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na teknolojia zaidi wa kilimo cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa inakustawi vizuri, niliotesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponiki ,kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotewa kutubishio mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kughusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua, na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo, kinachofahamika kama kilimo cha "kihydroponic".

Vyombo maalumu vya kisasa na vya kitaalamu vinavyotarajiwa kutumika kuendesha shughuli za kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo mbali na maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha "kihaidroponiki", kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyowekewa virutubisho muhimu kwa ajili ya ikuwaji wa mimea bila kuhisisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydropniki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubishi mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wakiendelea na zoezi la kufunga nyanya ambazo zimekwishaiva na kukomaa vizuri na kuziweka kwenye vyombo maalumu walivyoviandaa kwa ajili ya kufungashia bidhaa hizo, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli hizo. Likiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri, inayotarajia kuzaa mazao mengi yatakayonufahisha kiwanda hicho kwa kukuza kipato chake.

Kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao la nyanya, kikiwa tayari kimekwishakamilisha zoezi la kuzivuna nyanya hizo wakiendelea na zoezi la kufungasha nyanya hizo na kuziweka kwenye vyombo maalumu vitakavyotumika katika zoezi la usafirishaji kuweza kupelekwa sokoni.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na shughuli ya kuiandaa kahawa hiyo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuivuna, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kupata matunda yanayotokana na zao hilo.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la hoho wakiwa kazini wakiendelea na shughuli ya kufungasha hoho hizo ambazo tayari zimekwisha vunwa baada ya kuwa zimekomaa vizuri ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha kupeleka sokoni na waanze kupata matunda yanayotokana na kuuza zao hilo.

Moja kati ya wafanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha shughuli ya kilimo cha kibiashara, akiwa shambani akiendelea kukagua mimea ambayo imeota na kustawi na kunawiri vizuri. Mimea hiyo ambayo inatarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa, ili kuweza kuvisaidia kiwanda hicho kupata mapato makubwa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, ikiwa ina mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kitaalamu na za kisasa zaidi. Shamba hilo linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, linatarajiwa kuipatia kiwanda hicho mafanikio makubwa kabisa kupitia shughuli hiyo.

Zoezi la ufugaji wa kuku likiendelea kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha kuku hawa wanazaliana kwa wingi katika kiwanda hiki, mazao na faida kubwa kubwa kabisa kutokana shughuli kubwa zaidi ya kuandaa hawo kuku.

Eneo la ardhi, linalomilikiwa na kiwanda kilichoamua kujihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, kikiendelea kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shunguli ya kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, ikiwa imeshamiri na kukua mimea hiyo iliyostawi vizuri na kuzaliana kwa kiwango kikubwa na inayotarajia kukipatia kiwanda hicho manufaa makubwa hapo baadae .

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri ilionawiri kwenye hilo pia kwa rangi ya kijani kibichi. Eneo hili linatarajiwa kuzama mengi atakayonufaisha kiwanda hicho.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakiwa shambani wakiendelea kukagua mimea hiyo inayotarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa, na hivyo kuweza kuisaidia kiwanda hicho kupata manufaa makubwa kutokana na zao hilo.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara akiwa shambani, akiendelea kukagua mazao hayo ambayo tayari mimea yake imekua na kustawi vizuri. Eneo hili linatarajiwa kukipatia kiwanda hicho faida kubwa kabisa hapo baadaye.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na kilimo cha kibiashara akiwa kazini, akiendelea kulima eneo hili. Kiwanda hiki kimeamua kujikita katika shughuli hii ya kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, kikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuzaa mazao mengi yatakayowezesha kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, kikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani, mimea hii inatarajiwa kuleta mazao yatakayoisaidia kiwanda hicho kuweza kupata mafanikio makubwa.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, akiwa katika trekta akiendelea kukamilisha zoezi hilo. Kiwanda hicho kinachojihusisha na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na kiteknolojia, zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea kukagua na kufanya tathmini ya kuwezesha shamba hilo kuzaa mazao mengi, ili waweze kuipatia kiwanda hicho faida iliyokua mkubwa kabisa.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara wakitumia mifumo ya kisasa ya kitaalamu na kiteknolojia zaidi inayohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo ambao unawezesha kiwanda hicho kuweza kuendesha shughuli zake hizo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, eneo hili limeandaliwa mahususi na linatarajiwa kuweza kuleta mazao mengi, yatakayosaidia kiwanda hicho kuweza kupata, faida kubwa kabisa hapo baadae.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara, wakiendelea na zoezi hili la kuliandaa shamba kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu zinazohusisha matumizi ya mashine mbali mbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokuwa na kustawi vizuri kabisa yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hili linatarajiwa kuzaa mazao mengi sana yatakayosaidia kiwanda hicho kuweza kufikia malengo yake.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea na zoezi la kulima shamba hili kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zinazohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyozaliana vizuri na kukua na kustawi, yenye rangi ya kijani kibichi, mimea hiyo inatarajiwa kuipatia faida kubwa kiwanda hicho.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinacho jishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi, sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi yatakayo saidia kiwanda hicho kupata mapato makubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda likiwa na mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Sehemu hii inatarajiwa kuleta mazao mengi, yatakayosaidia kiwanda hicho kupata mapato makubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara. Sehemu hii inatalajia kuzaa mazao mengi kabsa yatakayowezesha kiwanda hicho kuweza kupata faida kubwa kabisa hapo baadae.

Mabomba yaliyoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kufanikisha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kilimo ambacho kinamuezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kilimo cha umwagiliaji, kinachomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kilimo cha umwagiliaji. Njia hii ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mabomba yaliyopangiliwa katika mpangilio mzuri ulioandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanikisha shughuli ya kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu, za kilimo cha umwagiliaji njia ambazo zinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Bomba zilizoandaliwa na kupitishwa chini ya ardhi vizuri ili kuwezesha shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyopangiliwa kutumia vifaa vya kisasa na kuwekwa katika muundo mzuri ili kuweza kufanikisha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na wakitaalamu wa kilimo cha umwagiliaji. Njia hii inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutumia mvua.

Bomba zilizoandaliwa na kuwekwa katika mpangilio maalumu na mzuri, ili kuweza kufanikisha zoezi la kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji. Njia ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba kubwa lenye mimea iliyoota na kustawi na kunawili vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na kitaalamu wa kilimo cha umwagiliaji. Njia hii ni nzuri inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inatarajiwa kumwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo ulioandaliwa na kupangiliwa vizuri, ili kuweza kufanikisha zoezi la kilimo cha umwagiliaji. Kwa kutumia njia hii mkulima anatarajiwa kupata faida kubwa, kwani ni njia pekee inayomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyoandaliwa mahususi kwaajili ya kuendesha shughuli za umwagiliaji, zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea na wala kuzingatia mvua kwa ujumla.

Mfumo ulioandaliwa maalumu na mahususi kwajili ya kuweza kufanikisha kilimo hiki cha kisasa na cha kitaalamu kilimo cha umwagiliaji, kinachomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mwanaume mkulima akiwa shambani akiendelea kumwagilizia mimea yake aliyoamua kuiotesha na kuilima kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji; jambo ambalo linamwezesha kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyopangiliwa vizuri na kitaalamu kwa kutumia vifaa vya kisasa, ili kuweza kufanikisha shughuli ya kilimo kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji. Kilimo ambacho kinamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, kilimo ambacho kinatarajiwa kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya ardhi iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa za kitaalamu na teknolojia zaidi za kilimo cha umwagiliaji, njia ambazo zinatarajiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mfumo uliopangiliwa vizuri mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa kupitia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha umwagiliaji, ambazo humuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia ambayo inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kilimo cha umwagiliaji, kinachomsaidia mkulima na kumuwezesha kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Eneo la kijografia lilozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, kwa nyuma kukidhihiri mlima mkubwa unaofahamika kama kilimanjaro wenye mandhari ya kupendeza na kuvutia ukizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mazingira mazuri ya kupendeza.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima na mabonde lenye nyasi na miti iliyokua na kustawi vizuri, kudhihiri kwa makazi ya watu Katika eneo hili ni ishara tosha inayoashiria kuendelea kwa shughuli za binadamu katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri, huku anga linalotanda juu yake likiwa na rangi ya bluu pamoja na nyeupe, likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza.

Eneo la kijioagraphia lilozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na vichaka vilivopea kwa rangi ya kijani kibichi . Anga linalotanda juu ya eneo hilo yazidi kulifanya eneo hilo kua na muonekano na mandhari ya kupendeza ya kuvutia.

Eneo la kijografia lenye barabara ya vumbi iliyozungukwa na nyasi fupi, pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri huku eneo hilo likiwa limezungukwa na baadhi ya milima mikubwa, anga lenye rangi ya bluu na nyeupe lililotanda juu yake, likizidi kuifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kipekee yenye kupendeza.

Eneo la kijografia lililozungukwa na milima pamoja na mabonde likiwa na uoto wa asili, unaokusanya nyasi fupi pamoja na vichaka huku anga lenye rangi ya bluu na nyeupe, vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kilimo lililozungukwa na uoto wa asili unajumuisha nyasi na miti iliyokuwa inastawi vizuri pamoja na milima na mabonde, na eneo tambarare huku anga linalotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo la bwana kuwa na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unakusanya nyasi fupi pamoja na vichaka vilivyokua na kustawi vizuri, mbali linadhihiri jua likiwa na rangi ya njano na anga linalotanda juu yake vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mwonekano mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye milima na mabonde yaliyozungukwa na uoto wa asili wanaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, yenye rangi kijani kibichi eneo ili likizidi kuwa na uzuri wa kupendeza na kuvutia kwa kudhihiri miinuko hiyo katika hilo eneo.

Eneo la kijografia lenye chanzo asili cha maji kilichozungukwa na mimea iliyokuwa na kusave vizuri na jumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri kabisa, anga lililotanda juu ya eneo hilo likizidi kulifanya neno hilo kuwa na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na nyasi. Miti hiyo iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi na anga linalodhihiri juu ya eneo hilo vikizidi kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na nyasi ndefu pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, huku wingu zito likiwa limetanda angani ikiwa ni kama ishara na dalili ya kunyesha mvua baada ya mda mfupi.

Eneo kla kijiografia lenye mandhari ya kupendeza na kuvutia na chanzo cha maji, kilichoakisi rangi ya anga lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, huku likiwa limezungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti na nyasi zilizokua na kustawi vizuri.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichozungukwa na uoto wa asili, unaokusanya miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, vikizidi vitu hivyo kulifanya eneo hilo kuwa na muonekano wa kipekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililo zungukwa na chanzo asilia cha maji ,kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri na kunawiri, zilizomea kwa rangi ya kijani kibichi, anga linalodhihiri katika eneo hili ikizidi kufanya eneo hili kuwa na mandhari ya kipekee yenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima na mabonde kiasi, iliozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri na kunawili vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, anga linalotanda katika eneo hilo likizidi kulifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare na miti miwili iliyokuwa na kustawi vizuri na nyasi fupi, anga linalotanda katika eneo hili lilizidi kulifanya eneo hili kuwa na muonekano wa kupendeza na kuvutia.

Eneo la jografia liliyokusanya miinuko na miteremko kiasi lililozunguka wote wa asili inayokusanya vichaka na nyasi zilizokuwa na kustawi vizuri, na mlima unaodhihiri kwa mbali ukizidi kulifanya na wengine kuwa na muonekano pekee wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililokuwa na haba ya uoto wa asili isipokuwa sehemu chache katika ardhi hii, ambayo imeota miti mirefu yenye majani machache na kudhihili kwa anga juu ya eneo hilo kuzidi kuifanya eneo hilo kuwa na mandhari ya kipekee.

Eneo la kijografia lenye barabara ya vumbi na miti iliyokuwa na kustahili vizuri kabisa na pamoja na nyasi ambazo zinaendelea kukua vizuri, anga lililotanda juu yake pamoja na jua linaonekana kwa mbali ni rangi ya njano vikizidi kulifanya eneo hilo kuona muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye chanzo asili cha maji kilichoozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi na miti iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga juu ya eneo hili kunazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lenye barabara ya vumbi iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, utambarale wa eneo hilo na kudhihiri kwa mimea hii kunazidi kulifanya eneo hilo kua na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijeografia lenye barabara ya vumbi iliyozungukwa na nyasi pamoja na miti iliyokua vizuri, kwa mbali kukiwa na mlima uliokuwa mkubwa na anga lenye rangi ya bluu, linalodhihiri jua eneo hili, likizidi kulifanya eneo hili kuwa la kipekee na mandhari ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili katika baadhi ya sehemu na sehemu nyingine kuepukana na uwezo wa asili, lakini pia kupatikana kwa chanzo cha maji katika eneo hili na makazi ya watu kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu kunazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee yenye kuvutia na kupendeza.

Mfugaji anayejihusisha na shughuli ya ufugaji wa ndege wanaofahamika kama bata bukini, wenye sifa ya rangi nyeupe na midomo yenye rangi ya njano. Bata hawa ni wakali wanasifa ya kutaga mayai makubwa na nyama yao ni kubwa na nzuri akiendelea kuwahudumia bata hao.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotea mbegu, njia ambayo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata mazao bora na hivyo kupata manufaa makubwa hapo baadaye.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo natarajiwa kumpatia faida kubwa mkulima wake atakapoitumia kwani nampatia mazao bora yenye afya tele.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu za kilimo cha kuotesha mbegu, njia ambayo inahitajika kumpatia mkulima wake mazao bora yenye afya tele, na kisha kumpatia manufaa makubwa hapo baadae.

Mimea inaendelea kuchipua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inamwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayompatia mazao bora na kisha kupatiwa faida iliyo kubwa kabisa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu mbalimbali za mazao, likiwa limepangilia mbegu hizo katika mpangilio maalumu, utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu kulingana na aina ya kilimo wanachotaka kuendesha, kwa wepesi na urahisi

Mfuko maalumu uliondaliwa kwa ajili ya kufungashia mbegu za maboga, mbegu hizi zinatarajia kuleta mazao ya maboga yenye afya bora yaliyokomaa kabisa yatakayo wawezesha wakulima kuweza kupata manufaa makubwa kupitia njia hiyo ya kilimo.

Mimea iliyo kuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia ambayo inatarajia kumpatia mazao yaliyo kuwa na afya yatakayo weza mnufaisha mkulima hapo baadae.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo ni nzuri na humwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kupata tabu na wala ugumu wa aina yeyote.

Mfuko maalumu ulioandaliwa kwaajili ya kuhifadhia mbegu zitakazotumika kwaajili ya kukuza mazao ya nyanya yatakayokua bora na yenye afya, ili kuweza kumsaidia mkulima atakaye tumia mbegu hizo kuweza kupata manufaa makubwa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajia kumpatia mkulima wake faida aliyokuwa kubwa kabisa na mazao mengi hapo baadaye.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia ambayo inatarajiwa kumsaidia mkulima wake kuweza kupata mazao mengi yatayomsaidia kupata faida kubwa hapo baadae.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo kwa kutumia njia za kisasa na kitaalamu zakuotesha mbegu, njia ambazo zinatarajiwa kuwapatia wakulima hao mazao yenye afya bora na hivyo kuwapatia manufa makubwa kupitia shughuli hiyo.

Mimea inayoendelea kuchipua vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi, zinazohusisha shughuli za kuotesha mbegu. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri unaomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo kwa wepesi na urahisi zaidi na kupata mafanikio makubwa kwa muda mfupi.

Mimea inayoendelea kukuwa, kustawi na kunawili vizuri, iliyo na rangi ya kijani kibichi iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, huku njia inayotarajiwa kuifanya minea kuzaa mazao bora, yenye afya tele pia kumpatia faida kubwa mkulima wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia amboyo inayomuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itaakayomuwezesha kupata faida kubwa hapo baadae.

Mwanamke aliye valia miwani akiwa ni mfanya biashara katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mbegu, za mimea mbalimbali akiwa amepangilia bidhaa hizo za mbegu katika mpangilio maalumu, utakayomwezesha mteja kuweza kuchagua mbegu kulingana na aina ya kilimo anachohitaji kwenda kukiendesha.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ni nzuri ambayo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kupata mazao bora yenye afya tele ilikuweza kukuza mapato yake.

Banda maalumu limetengenezwa kwa weledi na ustadi wa hali ya juu kuonesha umahiri wa sanaa ya utengenezaji wake; banda hilo hutarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa wanyama wanaofugwa majumbani kama vile: mbwa, mbuzi, kuku na wengineo.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, kuonyesha umahiri aliyekuwa nao mbunifu huyu ambaye ni fundi aliyetengeneza mabanda hayo kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji na wanyama na ndege wanaofugwa majumbani kama vile bata, kuku lakini pia wanyama kama vile; mbuzi na mbwa.

Mbwa mwenye asili ya kijerumani akiwa katika banda zuri lililotengenezwa kwa umahiri mkubwa na fundi anaonyesha ubunifu wake wa hali ya juu kuliandaa banda hilo katika ustadi na weledi mkubwa, kuonyesha sana kubwa aliyokuwa nayo.

Banda lililoandaliwa vizuri kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, kuonyesha umahiri aliokuwa nao mbunifu wa banda hilo. Banda hilo ambalo linatumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa mbwa majumbani. Likiwa limeandaliwa pamoja na kuwekewa vyombo maalumu watakavyotumia mbwa hao kwa ajili ya chakula.

Banda lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu, kuonyesha umahiri wa mbunifu aliyebuni na kulitengeneza banda hilo, linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa majumbani unaohusisha kufuga kama vile kuku, bata, pamoja na mbwa, na wanyama wengineo.

Mbwa wawili wenye asili ya kijerumani wakiwa mbele ya banda lililotengenezwa kwa ustadi na weredi wa hali ya juu, kuonyesha uimara mkubwa aliokuwa nao mtengenezaji wake. Banda hilo linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kufuga mbwa hao.

Banda liloandaliwa kwa ustadi na weledi na ubunifu wa hali ya juu, kuonyesha umahiri wa fundi aliyetengeneza banda hilo na sanaa kubwa aliyokuwa nayo banda hilo, linatarajiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za ufugaji wa wanyama wanaofugwa majumbani kama vile kuku, bata, mbuzi pamoja na kondoo na mbwa.

Ndege mkubwa aina ya tai anaesifika kwa kupaa umbali mrefu na kasi ya kipekee, tai pia ni katika jumla ya wanyamapori wanaoimarisha shughuli za kiutalii katika mataifa mbalimbali, kutokana na umbile lake lenye mvuto na muonekano wa kipekee.